Eneo ni la ndani mithili ya darasa, huku kukiwa na kundi la vijana wanaoangalia upande mmoja, na mkabala wao yupo mtu mmoja mwenye jinsia ya kiume aliyevalia miwani. Akionekana kutoa maelekezo kuwafikia kundi hilo, hii inaonyesha jitihada ya kufikisha elimu ya msingi kwa vijana wenye umri stahiki.

Jengo refu lenye michoro ya vitu mbalimbali vinavyohusiana na taaluma ya msingi. Muundombinu huu unaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi kwa uhakika, kwa jamii inayozunguka mahala hapo. Mbele ya jengo kunaonekana wa eneo lenye nyasi fupi, pamoja na miti iliyopandwa kwa mstari ikileta mandhari ya kupendeza.